Kiwanda ambapo malori yanapakiwa na kupakulia mizigo. Kuna malori ya aina mbalimbali na watu wanaofanya kazi wakiwa wamevaa mavazi ya usalama kama kofia ngumu na reflector , wanafanya kazi kwa umakini katika mazingira salama ya viwandani. Kazi inayoendelea inaonyesha kuwa ni sehemu ya shughuli za kupokea na kusambaza bidhaa.

Kituo cha kusambaza umeme tumezungusha uzio wa usalama na kina vifaa vikubwa vya umeme kama vile transformer na nyaya zenye voltage ya juu, muundo wako unaonyesha umuhimu wa miundo mbinu ya kusambaza nishati kwa maeneo mbalimbali.

Mto mkubwa uliojaa maji. Kando kando mwa mto, kuna miti mingi iliyostawi, ikionyesha mazingira ya kijani na asilia. Mandhari ni tulivu na yenye uhai, yakionyesha uhusiano wa karibu kati ya maji na mazingira yanayozunguka.

Mfanyikazi anakusanya taka zilizokua ndani ya maji. Akizitoa kwa kutumia kifaa maalumu. Jitihada zake zinaonyesha dhamira ya kulinda mazingira kwa kuondoa uchafu na kuifanya sehemu hio kua safi, na salama kwa matumizi ya jamii.

Takataka zimejaa ndani ya mto huku majengo yakiwa upande wa mbali kabisa. Maji haya yanaonekana kuwa machafu na yamechafuliwa na uchafu unaoelea juu ya usu wake. Mazingira haya yanaonyesha athari za uchafu wa eneo hilo.

Manafunzi wa shule wamepanda mboga shule na sasa wamevaa sare zao wakikagua mazao yao. Hii huwasaidia kuelewa umuhimu wa kulinda mazingira na kutumia rasilimali kama ardhi na maji kwa uangalifu ili ziendelee kutusaidia siku za usoni.

Makazi duni yamejenga karibu na mto, yenye maji machafu, nguo zimetandikwa juu ya veranda za nyumba hizi ndogo. Mazingira haya yanaonyesha msongamano, uchafu, na ukosefu wa mi, miundo mbinu bora. Hali inayofanya eneo hili kuwa lisilofaa kwa kuishi.

Mvulana mdogo anaonekana akicheza na maji machafu kwa kutumia bomba la plastiki. Mazingira yanayomzunguka ni machafu na si salama kwa afya. Hali hii inaonesha ukosefu wa usafi na umuhimu wa kutunza mazingira, hasa maeneo yenye maji, ili kuzuia magonjwa na kulinda rasilimali za asili.

Kuna mitaa ya mabanda yenye nyumba nyingi zinazokaliwa na watu wenye kipato cha chini. Karibu na maeneo haya kuna mto wenye maji machafu yaliyojaa taka na uchafu, kunao uchafu wa mazingira. Hali hii inaonyesha changamoto kubwa za kiafya na kimazingira kwa wakaazi wa eneo hili.

Simba amelindwa ndani ya hifadhi ya wanyama na anaonekana akiwa katika mapumziko ya utulivu chini ya kivuli. Mazingira yanayomzunguka yamewekwa salama kwa uzio maalum ili kuhakikisha hana hatari yoyote kutokana na binadamu au wanyama wengine.

Eneo la ukusanyaji wa taka kabla ya kupelekwa kwenye kituo cha takataka upya. Pia kuna mwanaume amesimama karibu na eneo hilo. Ni muhimu katika kulinda mazingira na kupunguza uchafu wa plastiki.

Mwanamke mmoja anapanda mti kwa kuweka mchanga kwenye shimo, uku afisa wa polisi ameshikilia chombo cha maji kwa ajili ya kimwakilia mje huu, tukio linaonyesha juhudi za pamoja katika kuhifadi mazingira na kuhamasisha utunzaji wa mti

Kundi la wanaume na wanawake limepanda mlimani, kwa matembezi ya kijamii. Kila mmoja akiwa na mkoba unaobeba mahitaji muhimu. Mandhari ni ya kuvutia ikiwa na mchanganyiko wa urembo wa asili na teknolojia nyepesi ya mazingira.

Mto unaonekana ukiwa na maji mengi na ndani yake kuna mamba kadhaa wakielekea juu ya uso wa maji. Mazingira yanazungukiwa na uoto wa asili na hali ya utulivu wa mto huo unaonyesha hatari inayoweza kuwepo kwa viumbe au watu wa karibu.

Majengo ya mabati yameharibika na kuanguka na ardhi imejaa tope na maji machafu. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye eneo hilo, wakionekana kukwepa matope. Mazingira haya yanaonyesha changamoto za miundombinu na maisha katika maeneo ya mabanda.

Kuna mzigo mkubwa wa taka, umeekwa ndani ya gunia kubwa la plastiki, ambalo limefungwa na kuning'inia juu ya nguzo. Pembeni, kuna milunda ya takataka zilizotupwa kiholela, na nyuma kuna ua wa mabati na ishara ya barabara. Mazingira haya yanaashiria changamoto za ukusanyaji na usimamizi wa taka katika maeneo ya mjini.

Usafiri wa umma unaendelea. Huku kuna magari mengi barabarani, mengine yakienda upande mmoja na mengine upande tofauti. Pia naona kibao cha barabarani chenye alama zinazoonyesha mwelekeo wa safari kwenye wasafiri. Zaidi ya hayo kuna wanaume wawili wamesimama kando ya barabara.

Magari ya aina ya Nissan yamepakiwa hapo. Kila moja likiwa na bango linaonyesha mahali linakoelekea. Pembeni kuna majengo mengi yamejengwa na watu wanashugulikia mabishara mbalimbali. Hali hii inaonyesha shuguli nyingi za kila siku.

Askari wa trafiki anasimamia magari huku mabasi yakisafirisha abiria, pikipiki zikiwa na wasafiri na magari binafsi yakipita. Watu wanavuka barabara, hali inaonyesha shughuli nyingi na mwendo mkubwa wa usafiri.

Hii ni sehemu ya usafiri wa umma ambapo kuna mabasi, magari madogo, malori na vyombo mbalimbali vya usafiri vinavyotumia barabara, kuna watua wengi barabarani, kando ya barabara kuna mjengo na sehemu yenye nyasi ambapo ng'ombe wanakula nyasi kwa utulivu.

Usafiri wa umma unaendelea katika eneo la kupandia magari ambapo abiria wanapanda mabasi kuelekea sehemu mbalimbali. Kondakta anaita watu kwa sauti ili kuwajulisha kuhusu magari yanayoondoka kwa vituo vyao. Hali inaonyesha haraka nyingi na shughuli za kila siku za usafiri wa mjini.

Eneo hili lina watu wengi waliokusanyika kwa shughuli mbalimbali za usafiri na usafirishaji wa mizigo. Ni sehemu ya usafiri wa umma kwa njia ya barabara. Ni kituo ambapo watu hupanda matatu au mabasi ya kuelekea Kiraini au Othaya.

Magari madogo na mabasi yanapita barabarani katika eneo lenye njia mbili, moja ya chini na nyingine ya juu ambapo magari yanatiririka kwa mfululizo katika mwelekezo tofauti.

Hii ni kituo cha magari ya abiria ambapo watu hupanda mabasi ya kuwapeleka nyumbani. Abiria wanaingia kwenye magari na gari likijaa linatoka kuelekea maeneo mbalimbali. Magari yanaingia na kutoka mfululizo na kuna shughuli nyingi zinazoendelea katika kituo hiki cha usafiri wa umma.

Barabara ya usafiri wa umma yenye magari ya binafsi malori, matatu na magari ya Nissan .Askari wa trafiki amesimamisha dereva wa gari ya binafsi ili kukagua bima. Wapo pia askari wengine wakielekea kwenye taa za trafiki kuhakikisha magari yanavuka salama. Barabara imegawanywa katika sehemu mbalimbali na kuna daraja la waenda kwa miguu linalosaidia kuvuka kwa usalama.

Kuna magari mengi ya nissan , kila moja ikiwa na bango juu. Linaonyesha mahali yanakoelekea. Watu wengi wanatembea huku na huko, na kando ya barabara kuna wachuuzi wanaouza bidhaa zao. Pia kuna majengo mengi yaliyoyazunguka.

Inaonekana ni usafiri wa umma ukiendelea barabarani. Kuna mabasi yanasafiri. Kando ya barabara kuna daraja la juu. Ambalo watembea kwa miguu wanatumia kuvuka barabara kwa usalama. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za kila siku katika jiji.

Mabasi mengi yamepangwa kwa mstari maalum ili kurahisisha abiria kutambua na kuchagua gari linaloelekea mahali wanapotaka kwenda .Mpangilio huu unasaidia kuweka nidhamu na urahisishi katika usafiri wa umma. Huku kila basi likiwa na alama ya bango linaloonyesha muelekeo wake.

Barabara inaonekana kuwa wazi kabisaa. Bila msongamano wa magari .Yanatembea kwa mtiririko mzuri .Hali inaonyesha utulivu na ufanisi wa miundo mbinu ya usafiri katika eneo hilo. Mazingira yana muonekano wa usalama. Na urahisi wa watumiaji wa barabara.

Kuna kituo cha magari ya abiria ambapo mabasi hupakia watu wanaosafiri kwenda maeneo mbalimbali. Wanawake wameshikilia mabango yanayoonyesha vituo au mwelekeo wa magari hayo. Watu wengi wamekusanyika kila mmoja akiwa na haraka ya kufika anakoelekea.

Usafirishaji wa umma, ambapo magari mengi yamekwama kwenye foleni, yakisubiri zamu yao kupita. Pia kuna handaki kubwa ambapo baadhi ya magari yanapita kupitia humo. Hali hii inaonyesha changamoto za msongamano wa magari katika, maeneo ya mijini.

Usafiri wa umma unaendelea katika kituo ambapo mabasi yameegeshwa na watu wanatembea kwenye njia ya kuenda kwa miguu wakielekea kwenye matatu. Kondakta amesimama huku akishikilia bango linaloonyesha mahali gari linapoelekea ili kuwasaidia abiria kuchagua gari sahihi.

Matenki makubwa ya maji yanaonekana yakiwa yameunganishwa na mabomba yaliyochimbwa ardhini. Mabomba haya yanasambaza maji kwenda katika makazi mbalimbali yakionyesha mfumo wa usambazaji uliopangwa; kuhakikisha upatikanaji wa huduma hiyo muhimu kwa jamii inayozunguka.

Ndoo, viatu na takataka zimewekwa nje ya milango ya wapangaji katika jengo la makazi ya kukodisha. Kila mtu anaonekana kutenga nafasi yake kwa kutumia vifaa binafsi. Hali inaashiria msongamano na ukosefu wa maeneo maalum ya kuhifadhi vitu hivyo.

Kuna mabomba mengi yaliyowekwa kwa mpangilio maalum ili kusambaza maji kwenye maeneo tofauti. Mfumo huu unaonekana kuwa salama na umeundwa kwa njia ya kisasa ili kuhakikisha maji safi yanawafikia watu bila matatizo.